Mikungu mingi ya ndizi za kijani zikiwa zimepangwa pamoja ardhini. Huenda zikiwa tayari kupelekwa sokoni na kuhifadhiwa. Ndizi hizo bado ni mbichi zinaonekana kutoka shambani kwani kuna mti wa migomba karibu. Mandhari ya kijani inaashiria kuwa eneo ni la rotuba nzuri kwa kilimo.

Mwanamke akiwa ananyunyizia ng'ombe dawa kwa kutumia bomba la maji au pundu ya kunyunyizia.ng'ombe wako ndani ya zizi na wengine wao ni wa rangi ya nyeupe au kahawia. Vile tunaona mtu ananyunyizia.

Mwanaume anauza ndizi nyingi kwenye soko. Amevaa shati jeupe na ameshikilia ndizi mkononi. Ndizi zimepangwa kwa wingi mbele yake tayari kwa wateja kununua hiyo ndizi na hapo ni sokoni.

Wafanyikazi wawili kwenye kiwanda cha kusindikia maziwa, wamevaa mavazi ya kujikinga na wanamimina maziwa kwenye mashine kwa ajili ya usindikaji. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha maziwa ni salama kwa matumizi ya binadamu.

Shamba la mgomba lenye mzigo mkubwa wa ndizi zilizoiva. Migomba imejaa matunda mengi ya ndizi zenye rangi ya majano ishara kwamba zimekomaa na ziko tayari kuvunwa. Manthari hii ni ya kijani kibichi na miti ya migomba imejaa katika sehemu kubwa ya shamba.

Watu wako sokoni wakiwa wamezungukwa na mzigo mikubwa wa ndizi. Wengine wamekaa chini huku wengine wakiwa wamesimama, wakisubiri wateja au wakipanga kuuza bidhaa zao ya kila siku.

Tunaona mimea ya mahindi ikiwa bado ni changa na fupi kiasi, lakini inaendelea kumea vizuri, mashina yameanza kushika uhai, na shamba linaonyesha dalili njema ya mavuno yajayo, ikiwa hali ya hewa itaendelea kuwa nzuri.

Wanaume wawili wakiwa kwenye eneo la kijijini lenye mazingira ya kijani. Wanaonekana wakihusika katika shughuli ya kuuza na kununua maziwa. Kuna pikipiki yenye mitungi mikubwa ya maziwa na vyo, vyombo vingine kama bakuri na mapipa. Mmoja amevaa jacket ya pink na mwingine sweta ya bluu na kofia ya jano.

Nyumba ya ndizi ndani ya white house . Ndizi zenye kijani kibichi na zimenjaa sana zinaonekana ziepandwa vizuri mimea iko safi na inaendelea kukua kwa afya. Hii ni ishara ya kazi nzuri na mazingira mazuri ya kilimo.

Migomba iliyoota kwenye mazingira ya kijani kibichi. Migomba hiyo ina majani mapana ya kijani. Inaoenekana kuwa imekomaa. Kuna minyoo hiyo mizabibu au manyoya meupe ambayo yamening'inia kwenye baadhi ya migomba jambo ambalo linaweza kuashiria uchafu wa wadudu wa shambani.

kundi la ndama, ng'ombe wachanga walioko ndani ya panda la mifugo. Ndama hao wana rangi nyeusi na nyeupe ambayo ni ya kawaida aina ya ng'ombe ya maziwa iitwayo freshian wanaonekana wakiwa katika mazingira safi kwa shamaba au zizi wakila au wakinywa.

Mtu anakama ng'ombe na maziwa yanamiminika kwenye ndoo ya blue .Amevaa mavazi ya rangi tofauti na yuko chini ya ng'ombe akiwa makini. Hii ni shughuli ya kawaida ya kupata maziwa kijijini.

Mtu anakamua ng'ombe kwa mikono huku akiwa ameketi chini na kushika ndoo ya chuma kukusanya maziwa.Ng'ombe amefungwa kwa kamba hili hasisogee na mazingira yanaonyesha kuwa ni banda la kisasa...

Watu wako kwenye banda la mifugo wakishughulika na ng'ombe. Kuna wanaume wawili karibu na ua wa mbao na ng'ombe. Wamesimama ndani ya banda lenye paa la mbati. Nyuma yao kuna nyasi nyingi na miti ya kijani. Inaonekana ni eneo la mashambani.

Mto wa kimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma kwenye chombo kingine au kitambaa maalum akiwa katika kituo cha kukusanya maziwa. Pembeni kuna madumu mengine mengi ya chuma inayoashiria kuwa huu ni mchakato wa usajaji wa maziwa kutoka kwa wakulima.

Hii ni miti ya migomba ikiwa na mashina yenye kirundu kubwa la ndizi mabichi. Ndizi hizi bado hazijakomaa na zinaonekana zikikua vizuri kwenye mazingira ya kijani yenye unyevunyevu yanayofaa kwa kilimo cha magomba.

Mzigo mikubwa wa ndizi mabichi zikiwa zimepangwa kwa wingi. Ndizi hizi ni za kijani kimbichi ishara kwamba bado haijaiva. Ziwekwa pamoja kwa mtindo mkubwa wa mzigo labda wa jaili ya kusafirishwa sokoni na kuhifadhiwa.

Banda la ng'ombe, ng'ombe wamefungwa kwenye mabanda ya chuma wakiwa wanakula nyasi zilizowekwa mbele yao. Banda lina paa juu kuwakinga na mvua au jua. Hii ni sehemu ya shughuli ya ufugaji wa ng'ombe na maziwa au nyama.

Shamba la migomba lenye miti ya midogo ya migomba iliyopandwa kwa umstari. Mimea hiyo ni kijani kibichi inaonekana kuwa na afya nzuri. Shamba hili lina udongo wa rangi ya kahawia na lina nafasi nzuri kati ya miche, jambo linaloonyesha kuwa limetunzwa vizuri. Hii ni hatua ya.

Mikungu mikubwa ya ndizi za kijani. Imesimama wima juu ya vijiti au miti, ikiwa imepangwa kwa mstari. Ndizi zimejaa sana kwenye kila mti. Na kuna baadhi zilizoanza kuiva juu. Nyuma kuna uuzio wa mbao na mazingira ya kijijini.

Shamba kubwa la migomba miti ya ndizi lilopangwa kwa mstari na kutoa mzuri mmea .Na inaonekana kuwa na afya nzuri ya majani ya kijani mbichi, ikionyesha kuwa shamba hilo linatunzwa vizuri. Hii ni eneo la kilimo ambapo ndizi hulimwa kwa wingi, na laweza kuwa sehemu ya biashara au matumizi ya nyumbani.

Naona shamba la migomba ambayo imepandwa kwa mstari. Ndizi bado haijaiva kwani zina rangi ya kijani na zimechomeka vizuri kwenye miti zikikua hatua kwa hatua vile imekosa maji yake.

Mama mmoja akiwa kwenye kibanda chake sokoni amepanga ndizi za manjano zilizoiva vizuri. Juu ya meza kuna mpangilio mzuri ya ndizi ni nyingi zinazoonekana kuwa tayari kwa kuuza. Hii ni biashara yake ya kila siku ya kujipata kipato.

Ng'ombe wakiwa ndani ya kibanda wakipumzika au wakilishwa pembeni yao kuna maji labda kwenye ndoo au kidimbwi wakinywa au wakipata unyevu. Hili ni jambo muhimu kwa afya yao na uzalishaji wa maziwa.

Mkono wa mtu unashikilia ndizi iliyomenywa. Ndizi hiyo ni mbichi au imeiva kiasi, na nyuma kuna ndizi nyingine bado kwenye shina. Inaonekana kuwa katika soko au sehemu ya kuuza matunda.

Ndizi ya manjano ikiwa imepangwa hapo kwa nyumba labda juu ya meza ama sakafuni. Pembeni yake, kuna ndizi ingine imewekwa ndani ya boksi tayari kuhifadhiwa na kusafirishwa. Inaonyesha shughuli ya kawaida ya mbali ya maandalizi ya kuuza.

Mkunga wa ndizi zikiwa zimewekwa pamoja, ndizi zina rangi ya kijani, inaonyesha kuwa bado mbichi, zimefungwana na makundi, baadhi zikiwa tatu, tano na hata saba, ndizi hizi huenda ni kwa ajali ya kusafirishwa au kuuzwa hapo sokoni.

Gari ambalo limebeba mzingo ya mandizi nyingi juu ya paa yake. Ndizi hizo bado ni mbichi na zimefungwa kwa majani ili ziharibike zinaonekana zinaelekwa soko au kwa mnunuzi.

Kuna mtu aliyevaa koti jeupe, la mabara na kofia ya usafi anaonekana akimiminika. Kimumeneka kutoka kwenye chupa ndogo hadi kwenye kikombe cha mabara. Anashika kikombe hicho kwa uangalifu na ndani yake kuna kimumeneka cheupe kama maziwa. Anafanya kazi ya utafiti au ukaguzi wa bidhaa kwenye mabara. Kuna vifaa vingine vya kisanyansi nyuma yake.

Shamba la ndizi lenye mimea aina tofauti, baadhi ya migomba ni ndefu, tayari imekomaa, wengine bado midogo na inaendelea kuota. Shamba linaonekana kuwa ni ukuaji wa hatua mbalimbali, ishara ya kilimo endelevu.

Akiwa shambani karibu na mzabibu wa migomba , amevaa blausi nyeupe na sketi ya mstari na anonekana akishika na kuonyesha kifundo cha ndizi nyingi kijani kibichi ,kinacho komaa vizuri .Mazingira yanazungukwa na mimea ya migomba na ardhi inaonekana kuwa imelimwa vizuri .

Kijana aliyesimama kando kando ya ng'ombe la maziwa ndani ya banda la mifugo amevaa fulana nyeupe, suruali la jean na buti ndefu nyeupe zinazofaa kwa wazi wa shambani au kwenye banda. Mkono wake mmoja unashikilia chuchu ya ng'ombe ishara kwamba anaweza kuwa anafanya kazi ya kukamua.

Mahindi yamefungwa kwa mafungu na kuniginizwa ukutani ikikauka. Chini yake kuna kibuyu cha rangi ya manjano kikiwa kimewekwa kwenye rafu ya mbao ambapo inaonekana.

Shamba la migomba mimea ya ndizi lililopandwa kwa mpangilio mzuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukipita karibu na mti pamoja na kifuniko cha plastiki ardhini, huenda ni kwa ajili ya kuhifadhi unyevu au kuzuia magugu.

Hii ni shine la mgomba wenye ndizi bichi majani yake ni bichi na makubwa. Ndizi bado lijakomea. Mimea hii hupatikana sana mashambani na ni muhimu kwa chakula.

Mikono ya mtu anayeshika gunia moja wa mahindi yaliyokauka. Mahindi mingi yamewekwa chini kwenye sehemu ya udogo wa sakafu ya udogo mwekundu na yanaonekana kuwa tayari kuifadhiwa na kusagwa. Mahindi haya yanaonekana kuwa kwa asili na huenda ilivunwa hivi karibuni.

Naona mama akiwa ndani ya shamba la ndizi. Ndizi zimepangwa kwa mstari na kuna mche mmoja kati ambao umepandwa kidogo kuliko mengine. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani na shamba hilo linaonyesha dalili nzuri ya ukuaji wa mimea.

Miche ya migomba iliyopandwa kwenye vifungashio au maalum polythene bags tayari kwa kuhamishwa shambani. Miche hii inaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji ikiwa na majani ya kijani kibichi, ishara ya afya bora. Hii ni hatua muhimu katika kilimo cha kisasa cha ndizi.

Jamaa anashika ganda la ndizi ambapo tunaoana imekomaa kidogo ile ingine ambapo ni ingine ni kijani vile tunavyoona. Hapa ni shamba la ndizi na mazingira ni safi na yenye utulivu sana.

Tunaona mkono mbili imewekwa hapo, wakiwa wanakula vizuri hii kitu ambayo imeekwa kwa hii bakuli. Tunaona ni chakula chao cha siku. Ama chakula ya eneo la vita hapo kichaka wakiwa wanataka wanakula pamoja ili wafurahie tabasamu.

Mkono wa mtu ukiinua jani la mimea wa mahindi. Jani hilo lina mashimo ya dalili ya kuharibiwa na wadudu au magonjwa ya mimea. Ardhi inaonekana kuwa ya shamba na mimea mingine ya mahindi iko pembeni. Hii ni ishara ya kuwa mimea inaitaji uangalifu maalum kama vile kunyunyizia dawa ya wadudu.

Shughuli za uchakataji wa maziwa .Mtu aliyevaa koti jeupe la mahabara na kofia ya usafi anamimina maziwa kutoka kwenye mitungi mikubwa ya chuma ndani ya chombo cha kukusanyia. Katika nyuma ya picha kuna watu wengine wanaoshughulika na mitungi mingine ya maziwa ikiashiria huku hii ni ehemu ya kiwanda au kituo cha ukusanyaji wa maziwa kutoka kwa wakulima.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwa ardi kavu. Inawezakana wamechoka au ni dalili ya ugonjwa hivo wanahitaji waangalizi wa mifugo hali yao vile inaweza kuwa wakiwa wagonjwa.

Mtu ameshika kishanda cha ndizi ambazo bado ni mbichi huku zingine zikiwa zimeanza kuiva. Ndizi hizo zimepangwa vizuri na zinaonekana kuwa zimetoka shambani mahali paliko wazi na kuna mwanga na mchana.

Miti ya migomba inayomea katika mazingira ya kijani kibichi yanayofanana na maeneo ya mashambani au msitu wa mvua. Migomba hii ina majani mapana na mirefu ya kijani ambayo ya alama ya mimea ya jamii ya ndizi. Migomba ni mimea muhimu katika maisha ya watu wengi hasa Afrika mashariki.

Tabibu wa migomba wenye mkongwe wa ndizi ambazo bado ni mbichi na hazi kijani mbichi. Mkongwe huu umeshikamana vizuri kwenye shina la mgomba na majani ya mgomba yanaonekana kuzunguka mkongwe huo. Inaonekana kuwa ndizi hizi bado hazijakomaa na zinahitaji muda zaidi kabla ya kuvunwa.

Kijana kwenye banda la mifugo, ambako kuna ng'ome kadhaa walioko chini ya kivuli kilichotengenezwa kwa miti ya na nyasi. Mbele yake kuna marundu ya mabati na mimea kama vile maboa au nyasi zilizokatwa ambazo kuenda zinatumika kama chakula cha mifugo.

Tunaona hapo soko la ndizi ambapo kuna ndizi ambapo yote imepagwa vizuri na tunaona bado haijakomaa. Imewekwa kuna malori mingi, mbili, moja buluu na ingine kijani ambayo watu wanaangusha hiyo ndizi ama wanaleta chini wakipanga.

Kuna ganda la ndizi , ambapo macho inashika vizuri na kuna hii miti yake ni kijani na hizi ndizi zote zimekoma na tunaona inaeza kulwa vizuri inaeza ekwa papo kwa sokoni iende iuzwe ama inaeza kulwa.

Wanawake wawili wamevaa sare ya mavazi maupe ya usafi na barakoa. Wanaweka maziwa kwenye mifuko ya plastic kwa kutumia kijiko na mfuniko wa kusaidia kumimina. Inaonekana kama sehemu ya kituo cha kusindika maziwa.

Mgomba mwenye mkungu wa ndizi ambayo bado ni mbichi na za kijani. Ndizi ziko nyingi kwenye mkungu zimejaa vizuri. Zinaonekana kuwa katika hatua ya kukua. Mazingira yanayozunguka ya shamba na kuna majani ya migomba mingine pembeni.

Mashamba ya ndizi yaliyo kwenye eneo la mlima. Mimea mingine ya ndizi ikakauka na majani yamekuwa na kahawia uku mengine bado inaonekana kijani. Mazingira ni ya kijiji na kuna miti mingi ya kijani inatuonyesha hapa inang'aa.

Mfugaji aliyevalia mavazi ya kinga ya rangi ya manjano na kofia akiwa na pampu ya kunyunyuzia dawa mgongoni. Anaonekana akinyunyuzia dawa ng'ombe aliyefungwa ndani ya zizi. Lengo la kunyunyuzia dawa huenda ni kuzuia au kuangamiza kupe, nzi au ungonjwa wa ngozi kwa mifugo.